Mfanyakazi wa benki ya Absa kijana aliyevalia mavazi nadhifu sana akitoa huduma kwa mteja aliyesimama mbele yake, kijana wingine aliyevalia mavazi ya suti huku akimpatia taratibu mbalimbali za jinsi ya kuwa mwanachama na mwekahazina wa benki hiyo.

'Equity bank' ni benki ya kisasa inayotumia teknolojia nzuri na ya kisasa katika utunzaji wake wa fedha. 'Equity bank' hutoa huduma zinazojali hali ya kila binadamu kwa maendeleo yako na kwa maendeleo ya benki pia.

Benki ni mahali ambapo hutumika kuhifadhi fedha. Benki huhifadhi fedha lakini pia huweza kuhifadhi vitu vya thamani kama vile dhahabu. Benki ni chombo kizuri kinachotumika kutunza fedha kwa uhakika na usalama wa hali ya juu.

Jengo la benki kubwa ya 'BANK OF AFRICA' lililopakwa rangi nzuri, huku mkabala na jengo hilo kukiwa na magari ya aina tofauti tofauti ya kifahari yaliyowekwa pembezoni na watu walio ndani ya benki hiyo wakipewa huduma za kifedha.

Eneo la baa mahali ambapo uuzaji wa vinywaji mbalimbali hususani pombe kali na zisizokuwa na kilevi huuzwa, huku kukiwa na watu mbalimbali wakike na wakiume wanaoburudika kwa mziki pamoja na vinywaji vinavyouzwa katika eneo hilo.

Eneo la baa mahali ambapo uuzai wa vinywaji mbalimbali hufanyika hususani vyenye kilevi na visivyo na kilevi, hivi hutumiwa na watu tofautitofauti wanaoenda katika eneo hilo, kwa ajili ya kujiburudisha kwa mziki pamoja na vinywaji vyenye kilevi na visivyokuwa na kilevi.

Eneo la baa ndani ya jengo kubwa mahali ambapo muuzaji wa vinywaji mbalimbali kama vinywaji vikali, vinywaji vya baridi pamoja na vinywaji vya kawaida huku kukiwa na watu mbalimbali waliofika katika eneo hili kwa ajili ya kujiburudisha nafsi zao kwa vinywaji pamoja na muziki.

Eneo la baa katika jengo kubwa mahali ambapo uuzwaji wa bia pamoja na pombe kali na zisizokua na kilevi huuzwa, huku katika eneo hilo kukiwa na binti aliyevalia mavazi nadhifu sana mkononi mwake akiwa ameshika kinywaji kinachomburudisha.

Sehemu ya baa katika eneo la mapokezi mahali ambapo uuzaji wa pombe mbalimbali hufanyika kama pombe kali na pombe za kawaida, huku kukiwa na kijana mwenye tabasamu aliyesimama mbele ya duka hilo, huku nyuma yake kukiwa na kabati lililosheheni vinywaji mbalimbali.

Mahali ambako watu huburudika kunywa vinywaji mbalimbali hususani vyenye kilevi na visivyokua na kilevi huku katika meza kukiwa na vijana wa kiume pamoja na wakike wanaoburudika kwa starehe ya vinywaji mbalimbali vyenye kilevi na visivyokua na kilevi.

Kioksi ni sehemu ambapo mteja huweza kujipatia vinywaji vya aina mbalimbali. Vinywaji hivyo ni kama vile: maji, pombe kali, soda na juisi.

Wauzaji wa magari ya kisasa kama magari ya kifahari pamoja na magari ya kawaida, huku katika eneo hilo kukiwa na gari la kifahari iliyotolewa kiwandani likiwa bado halijafunguliwa vitu mbalimbali huku likiwa limewekwa katika mifuko maalumu.

Wauzaji wa magari mbalimbali, hasa magari ya kifahari pamoja na magari ya kawaida ikiwepo magari ya mizigo na magari ya watu binafsi, huku kukiwa na gari maalumu lililofunguliwa milango pamoja na madirisha likiuzwa kwa wateja.

Wauzaji wa magari ni wafanyabiashara wanaojihusisha na biashara ya uuzaji wa magari. Magari mazuri na ya kisasa huuzwa huku yakiwa na utofauti wa bei kulingana na ubora wa gari unalolihitaji.

Wauzaji wa magari ya kisasa kampuni ya "NISSAN" wakikabidhi zawadi ya ufunguo kwa mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, mshindi wa gari jeusi la kifahari. Huku nyuma ya jengo hilo kukiwa na magari mengine yaliyowekwa katika vioo vinavyoonekana vizuri.

Uuzaji wamagari mbalimbali kama magari ya kisasa pamoja na magari ya zamani, huku kukiwa na gari la kizamani lililotengenezwa vizuri likiwa limefunguliwa milango kwa ajili ya ukaguzi ili liweze kuuzwa kwa mteja aliyeenda dukani hapo.

Duka linalouza bidhaa za maziwa kwa njia ya kielektroniki likihusisha uuzaji wa maziwa kulingana na thamani ya pesa ya mteja. Duka lililopakwa rangi nzuri ya bluu bahari pamoja na nyeupe na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "MILK ATM".

Duka linalo uza bidhaa za maziwa hususani maziwa safi ya ng'ombe likiwa linaendeshwa na mitambo maalumu ya kieletroniki ambapo mteja hununua maziwa kulingana na kiasi cha pesa alichokuwa nacho. Huku duka hilo likiwa limeandikwa maandishi ya kiingereza yanayosomeka "MILK ATM".

Duka zuri na la kisasa linalojishuhulisha na uuzaji wa maziwa. Duka hili likiwa limepambwa kwa matangazo yanayosomeka "Tasmak Milk ATM" ni duka la kisasa linalouza maziwa bora kwa matumizi ya kila binadamu.

Duka linalouza bidhaa za maziwa hususani maziwa ya ng'ombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa na makabati maalumu yaliyosheheni bidhaa tofautitofauti ikiwemo maziwa yaliyoandikwa kwa jina la kingereza ''ROYAL'' pamoja na chupa nyingine za maziwa tofautitofauti.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng’ombe, huku katika duka hilo kukiwa na picha ya mtoto wenye afya tele, huku akiwa ameshika kikombe cha maziwa, maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "milki freshi" pamoja na maandishi mengine yanayosomeka kama "techwin".

Duka linalouza bidhaa za maziwa, huku ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa tofauti tofauti, zilizopangwa katika makabati maalumu, yaliyohifadhi bidhaa tofautitofauti za maziwa. Huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akichagua bidhaa hizo katika moja ya ngazi za duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za maziwa hususan maziwa halisi ya ng'ombe, huku likiwa limeandikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka "Quality milk ya ATM" likiwa na kifaa kinachosaidia uuzaji wa maziwa kwa bei ya rejareja kwa njia ya kielektroniki.

Duka la bidhaa za maziwa mahali ambapo maziwa safi ya ng'ombe huuzwa, huku katika duka hilo kukiwa kumepakwa rangi nzuri ya bluu inayovutia, pamoja na karatasi na mabango yanayoashiria uuzwaji wa bidhaa hiyo. Huku kukiwa na wateja vijana wa kiume waliovaa mavazi nadhifu sana.

Duka linalouza bidhaa za maziwa hususani maziwa ya ng'ombe, huku katika duka hilo kukiwa na picha ya mtoto anayekunywa maziwa katika kikombe maalumu pamoja na picha nyingine, huku ikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza 'MILK ATM'.

Duka linalouza bidhaa za maziwa hususani maziwa ya ng'ombe, huku mbele ya duka hilo kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "DAIRY PRODUCT" lililopakwa rangi nzuri ya kuvutia. Huku ndani ya duka hilo kukiwa na wateja (wanaume kwa wanawake) wanaonunua bidhaa hizo.

Duka linalouza bidhaa za maziwa kama maziwa safi ya ng'ombe; huku katika duka hilo kukiwa na picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na kimiminika cha maziwa, huku kukiwa na mashine maalumu inayosaidia uuzaji wa maziwa kwa njia ya kielektroniki na kwa bei ya rejareja.

Duka linalouza bidhaa za maziwa kwa bei ya rejareja, huku likitumia mitambo ya kielektroniki kuuza bidhaa kuendana na pesa za mteja. Huku likiwa limechorwa picha ya ng’ombe, pamoja na mtoto anayekunywa maziwa.

Mashine nzuri na ya kisasa inayotumika katika biashara ya uuzaji wa maziwa, mashine hii ikiwa imepambwa kwa rangi nzuri bluu na nyeupe ikiwa ina maandishi makubwa na mazuri yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza na kiswahili kama "milk ATM maziwa fresh".

Duka linalouza maziwa safi ya ng'ombe huku likiwa limepambwa kwa rangi nzuri za kuvutia, picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na picha ya vimiminika mazima vivyomwagika katika glasi maalumu huku likiwa limetengenezwa na kifaa maalumu kinachosaidia kuuza maziwa kwa njia ya kielektroniki.

Duka linalouza bidhaa ya maziwa hususani maziwa safi ya ng'ombe huku likiwa limepambwa vizuri kwa michoro ya madumu pamoja na vikombe vyene maziwa ndani yake, huku likiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "milk ATM" pamoja na mashine ya kisasa ya kisasa ya kuuza maziwa hayo.

Duka linalouza bidhaa za maziwa hususan maziwa ya ng'ombe, linalotumia teknolojia ya kielecktroniki, kuuza maziwa kwa bei ya rejareja, huku likiwa limeandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka "Smart farm milk atm",duka lililopakwa vizuri kwa rangi yenye muonekano mzuri na picha ya ng'ombe.

Duka linalouza maziwa safi ya ng'ombe lililochorwa picha ya ng'ombe, likiwa limepakwa rangi nzuri ya kuvutia (rangi ya bluu bahari). Maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "MILK ATM". Huku na kifaa maalumu kinachotumika kuhesabu na kuuza maziwa kulingana na thamani ya pesa ya mteja.

Duka linalouza bidhaa ya maziwa lililopakwa rangi nzuri ya kupendeza , rangi ya bluu bahari huku likiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kingereza "milk ATM" pamoja na picha ya ngombe anaekula majani, huku likiwa na kifaa maalumu kinachouza maziwa kwa bei ya rejareja.

Duka linalouza bidhaa za maziwa, hususani maziwa ya ng'ombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa na kifaa maalumu kinachouza maziwa kwa bei ya rejareja kulingana na thamani ya pesa ya mteja.

Duka linalouza bidhaa za maziwa hususani maziwa halisi ya ng'ombe huku ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa tofautitofauti za maziwa, pamoja na kuta zilizopakwa rangi nzuri na kuandikwa maandishi yenye rangi nzuri nyekundu pamoja na bluu, yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "MILK ATM".

Duka kubwa la kuuza maziwa, duka hili likiwa limepambwa kwa rangi nzuri ya kupendeza, rangi ya karoti pamoja na bluu. Likiwa pia na maandishi yanayopambwa kwa rangi nzuri nyeupe na nyeusi yakisomeka kwa lugha ya kiingereza na kiswahili kama "milk bar maziwa".

Duka linalouza bidhaa za maziwa, huku ndani ya duka hilo kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza katika dirisha la duka hilo "Available", pamoja na maandishi mengine yaliyoandikwa kwa lugha ya kiswahili maziwa, huku mbele ya duka hilo kukiwa na binti aliyevalia mavazi nadhifu sana, akinunua bidhaa hiyo ndani ya duka.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, husani maziwa safi ya ng'ombe. Huku ndani ya duka hilo kukiwa na kifaa maalumu cha kielektroniki kinachouza maziwa kwa bei ya rejareja. Kifaa ambacho kinahusisha uuzaji wa maziwa kulingana na bei ya mteja.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa na mashine maalumu inayouza maziwa kwa bei ya rejareja. Mashine ambayo imechorwa bidhaa ya ng'ombe anaekula majani pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kingereza yanayosomeka kama "milki ATM".

Duka linalouza bidhaa za maziwa hususa ni maziwa ya ng'ombe, huku likiwa limepakwa rangi nzuri za bluu bahari pamoja na picha ya ng'ombe anayekula majani, huku kukiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingerezaa "MILK ATM "pamoja na kifaa kinachosaidia uuzaji wa maziwa kwaa bei ya rejareja.

Duka la kuuza bidhaa za maziwa, lililoandikwa kwa lugha ya Kiingereza "Milk ATM," ambapo katika duka hili mteja hununua maziwa kulingana na thamani ya pesa yake kwa njia ya kielektroniki, ambapo mashine maalumu inasimamia uuzaji wa maziwa kulingana na kiasi cha pesa kwa bei ya rejareja.

Mashine nzuri na ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa, mashine hii ikiwa imepambwa kwa rangi nzuri tofautitofauti na za kupendeza kama rangi ya bluu, nyeupe na ya kijani lakini ikiwa na picha ya mtoto anayekunywa maziwa pamoja na ng'ombe, huku ikiwa na maandishi yanayosomeka maziwa freshi.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng’ombe. Ndani ya duka hilo kukiwa na mwanaume alievalia mavazi nadhifu sana, huku mkononi mwake akiwa ameshika kidumu chenye ujazo wa lita tano, akimimina maziwa katika kikombe alichokishika kwa mkono wa kushoto ndani ya duka hili.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan maziwa ya ng'ombe linaloendeshwa kwa nishati ya umeme na teknolojia ya kielektroniki, huku likiuza maziwa kwa bei ya rejareja likiwa limeandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "milki on top".

Duka linalouza bidhaa za maziwa hususa ni maziwa ya ng'ombe, huku ndani ya mashine hiyo kukiwa kumechorwa picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na kifaa cha kielektroniki ambacho hutumika kuuza maziwa kwa bei ya rejareja pia kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiswahili maziwa freshi.

Uuzaji wa bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa safi ya ng'ombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa na mashine maalumu linalouza maziwa kwa bei ya rejareja, pamoja na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "Milk ATM".

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa duka hili, likiwa limepabwa kwa rangi nzuri na za kupendeza, likiwa na maandishi yanayosomekwa kwa lugha ya kiswahili na kiingereza "MACHaNI MILK BAA MARA".

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, ndani ya duka hilo kukiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza 'MILK ATM', pamoja na mashine mahususi kwa ajili ya kuuza maziwa kwa bei ya rejareja kulingana na thamani ya pesa ya mteja.

Duka linalouza bidhaa za maziwa hususani maziwa safi ya ng'ombe, lililopakwa rangi ya kijani pamoja na bluu bahari, huku kukiwa na picha ya michoro wa vimiminika vya maziwa pamoja na picha ya ng'ombe, na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kingereza.

Duka kubwa na la kisasa duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa ya ng'ombe duka hili likiwa limepambwa kwa rangi tofautitofauti na maandishi tofautitofauti ya kupendeza, yakiwa yameandikwa kwa lugha ya kiiingereza na kiswahili "TAMU MILK" ni duka zuri na la kupendeza.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususa ni maziwa safi ya ng'ombe, huku ndani ya bidhaa hiyo kukiwa na picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na maandishi yaliyoandikwa vizuri kwa rangi nyeupe, yanayosomeka kwa lugha ya kingereza ''MILK'' pamoja na maandishi mengine yanayopamba vizuri duka hilo lenye rangi nzuri.

Duka linalouza bidhaa za maziwa kwa njia ya kielektroniki, huku likiuza bidhaa hiyo kwa kutumia mashine maalumu inayopima maziwa kulingana na kiasi cha pesa alichonacho mteja.

Duka linalouza bidhaa za maziwa kama maziwa safi ya ng’ombe, huku kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "Milk ATM” pamoja na vifaa vya kielektroniki vinavyouza maziwa kwa bei ya rejareja.

Duka kubwa na la kisasa linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa safi na salama kwa mfumo wa kidigitali na wa kisasa. Kwani mtu anaweza kupata maziwa kulingana na kiwangi cha fedha anachoweka, kiwango cha fedha anachoweka ndio kiwango cha maziwa utakacho pata.

Duka linalouza bidhaa za maziwa huku ndani ya duka hilo kukiwa na kijana waliokaa katika meza mahususi, juu ya meza hizo kukiwa na glasi mbalimbali zilizosheheni vinywaji vya maziwa ndani yake wakinywa kwa kupongezana na kupiga stori zenye furaha.

Duka linalouza bidhaa za maziwa huku ndani ya duka hilo kukiwa na kijana wa kike aliyevalia mavazi nadhifu sana, mikononi mwake akiwa ameshika jagi akipima bidhaa ya maziwa kwa jagi la mteja aliyesimama upande wa pili wa duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za maziwa safi ya ng'ombe, lililoandikwa kwa lugha ya kingereza "MILK ATM" lenye picha ya ng'ombe linalouza maziwa hayo kwa njia ya kielotroniki.

Duka zuri na la kisasa linalo jishughulisha na uuzaji wa maziwa. Duka hili likiwa limepambwa Kwa rangi nzuri, likiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza na kiswahili "Milk ATM Baraka Soft milk supply".

Duka linalouza bidhaa za maziwa kwa bei ya rejereja huku likitegemea mifumo maalumu ya kielektroniki inayotumika katika uendeshaji wa duka hilo, ambapo mteja hununua kulingana na kiwango cha pesa yake. Duka lililoandikwa maandishi kwa lugha ya kingereza yanayosomeka kama ''Milk Atm''.

Duka kubwa mahali wanapouza bidhaa za maziwa huku ndani ya duka hilo kukiwa na kijana aliyevalia mavazi nadhifu sana mikononi mwake akiwa ameshika jagi akimimina maziwa, katika jagi la mteja aliyesimama nje kidogo ya duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za maziwa hususa maziwa ya ng'ombe, huku likiwa limechorwa picha mbalimbali za mkulima anayemkamua ng'ombe maziwa, pamoja na picha vimiminika vya maziwa, maandishi mbalimbali yaliyoandikwa kwa lugha ya kiswahili na kiingereza, pamoja na vifaa mahususi kinachouza maziwa njia ya rejareja.

Mashine nzuri na ya kisasa. Mashine hii hutumika katika biashara ya uuzaji wa maziwa. Mashine hii ni nzuri na ya kisasa inayosomeka kama "Milk ATM". Ni mashine ambayo unaweka pesa na kuweza kujipatia maziwa mazuri, kulingana na kiasi cha fedha ulichokiweka.

Wauzaji wa samani za majumbani pamoja na maofisini kama viti vya mbao vilivyoshonwa vizuri kwa kitambaa kizito, makochi pamoja na meza mbalimbali za mbao na za vioo.

Wauzaji wa samani mbalimbali za majumbani kama makabati, meza, makochi, viti, vitanda pamoja na picha na samani nyingine zilizohifadhiwa pembeni ya barabara kwa ajili ya kuuzwa.

Muuzaji wa samani za majumbani na maofisini kama makochi yaliyotengenezwa vizuri kwa vitambaa bora na kushonwa na nyuzi imara, meza za chakula za kioo na za mbao, makochi ya kisasa, meza kubwa za kusomea, makabati ya nguo pamoja na makabati ya vyombo.

Muuzaji wa samani za majumbani hususani: makochi, viti, vitanda, meza za kioo na meza za kawaida, meza za chakula, vifaa vya musiki, vitanda pamoja na vitu vinginevingine vya urembo hususani vinavyo pamba na kuingiza mvuto wa nyumba pamoja na ofisi.

Wauzaji wa samani mbalimbali za majumbani na maofisini, hususani zinazotengenezwa kwa mbao kama; Viti, Vitanda, makochi, meza za chakula na meza za kusomea huku kukiwa na bidhaa zingine tofautitofauti kama, meza za vioo.

Duka la kisasa linalo uza samani za majumbani, lililo andikwa kwa jina la kingereza "ideal SOFAS" huku ndani ya duka hilo kukiwa na masofa pamoja na samani mbalimbali, za majumbani zilizo tengenezwa vizuri kwa mbao pamoja na vitu vingine vingi vinavyo pendeza vizuri.

Wauzaji wa samani za majumbani kama viti, meza pamoja na makabati mbalimbali, vitu vinavyotengenezwa kwa mbao na visivyotengenezwa kwa mbao, marumaru pamoja na mazulia mazuri yenye manyoya na yasiyokuwa na manyoya.

Wauzaji wa thamani za majumbani na maofisini kama makabati, milango, mapazia, meza za kioo na zisizo na kioo, viti na makochi ya kisasa, taa za urembo, picha za kuvutia, maua ya kupamba majumbani na maofisini.

Mafundi seremala wataalamu wa uchongaji wa samani za majumbani kama makochi pamoja na samani nyingine zinazotokana na mbao huku wakiwa katika karakana maalumu, mahali ambapo uchongaji wa bidhaa hizo hufanyika hususani viti, meza pamoja na bidhaa nyingine .

Fundi seremala alievalia mavazi nadhifu sana akiwa katika eneo la karakana, huku mikononi mwake akiwa mashine maalumu inayotumika kuranda mbao kwa ajili ya kuzalisha samani mbalimbali ikiwemo viti, meza pamoja na makochi.

Mafundi seremala waliovaa mavazi nadhifu sana wakiwa katika eneo la karakana ndani ya ofisi hiyo, wakifanya kazi ya kuranda mbao kwa ajili ya kutengeneza mbao mahususi kwa kazi ya kutengeneza samani tofautitofauti kama makochi pamoja na meza.

Wauzaji wa samani za majumbani, kama makochi ya kisasa pamoja na viti vya kisasa na "tv", feni za kisasa na bidhaa mbalimbali, ikiwemo vifaa tofautitofauti vya kielekroniki.

Uuzaji wa samani mbalimbali kama vile: meza, viti pamoja na samani zingine za maofisini zilizowekwa katika eneo maalumu sehemu ya wazi kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja hususani watumiaji wa njia hiyo.

Wauzaji wa samani za majumbani kama makochi, viti, vitanda, meza pamoja na majiko mbalimbali. Hususani bidhaa zinazotengenezwa kwa samani za mbao, zilizohifadhiwa katika eneo maalumu ndani ya duka ambalo bidhaa hizo huuzwa kwa jumla na rejareja.

Samani za majumbani kama viti, makochi, vitanda, pamoja na meza mbalimbali huku ndani ya eneo hilo kukiwa kuna uzwa bidhaa nyingine, hususani bidhaa zinazotengenezwa kwa samani za mbao pamoja na samani za chuma.

Uuzaji wa samani za majumbani hususani makochi, viti vya mbao pamoja na makabati, meza za vioo, taa za ukutani, taa za urembo, picha za urembo pamoja na bidhaa nyingine nyingi zinazopatikana katika eneo hili mahali panapouzwa bidhaa mbalimbali za samani za majumbani na maofisini.

Wauzaji wa samani za majumbani pamoja na maofisini zinazotengenezwa kwa mbao safi pamoja na vitambaa vya kisasa kama meza za ofisini, makabati ya majumbani, viti vya ofisini, viti vya majumbani, makochi pamoja na taa za ukutani.

Watengenezaji wa bidhaa za mbao. Ni wafanyabiashara wanaoweza kujitengenezea kipato chao kwa kutengeneza bidhaa mbalimbali ikiwemo vitanda. Vitanda hivi hutengenezwa kwa mbao zikiwa na rangi nzuri ya kupendeza, inayoweza kumvutia kila mpita njia na kila mtu.

Uuzaji wa samani mbalimbali za majumbani na maofisini kama: makochi ya ngozi, makochi ya vitambaa, meza za vioo, kabati za vioo, kabati za mbao, meza za mbao, meza za urembo, taa za urembo, vitanda pamoja na samani nyingine zinazotengenezwa kwa mbao.

Duka kubwa na la kisasa linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zinazotengenezwa kwa mbao, miongoni mwa bidhaa hizo zinazotengenezwa kwa mbao ni kama vile makochi, vitanda, meza, kabati na viti.

Muuzaji wa samani mbalimbali za majumbani kama: viti vya mbao, meza za mbao, za chakula na za kusomea, meza za sebuleni pamoja na viti vya kukalia maeneo mbalimbali, vikiwa vimewekwa katika eneo la wazi kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja mbalimbali watumiaji wa barabara hiyo.

Wauzaji wa samani za majumbani kama meza, viti, vioo, picha za ukutani, mauwa ya urembo, meza za maofisini, makabati ya ukutani pamoja na vitu vingine vingi, vilivyoweka katika duka maalumu. Sehemu ambazo samani hizo huuzwa kwa bei mbalimbali huku nje ya duka hilo kukiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza " Funiture Parisi".

Duka kubwa la kisasa na la kisasa likiwa limepambwa kwa bidhaa mbalimbali ndani yake ikiwemo makochi, meza, makabati, urembo wa ukutani, taa za aina mbalimbali, meza pamoja na viti.

Sehemu ambapo uuzaji wa samani za majumbani kama makochi yaliyoshunwa vizuri kwa vitambaa, vitanda, picha za ukutani, saa za ukutani pamoja na maua tofautitofauti mazuri ya yanauzwa katika maduka maalumu ya vifaa hivyo.

Jengo la mapokezi, ndani ya hoteli kubwa la kifahari, huku eneo hili likiwa linahusika mahususi kwa ajili ya utoaji taarifa wa namna ya uendeshaji wa hoteli kwa wateja unavyofanyika, huku likiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "reception" pamoja na vitu, na taa zenye mwangaza mzuri na za kuvutia.

Jengo la hoteli, mahali ambapo watu mbalimbali hupata huduma tofautitofauti, kama huduma ya chakula, huduma za vinywaji, pamoja na huduma zingine za burudani, zinazotolewa katika hoteli hiyo ya kisasa.

Eneo la hoteli sehemu ya nje kukiwa na bango maalumu lililoandikwa kwa maandishi ya kingereza menu, huku likiwa na ratiba kamili ya hoteli hiyo pamoja na vitu vinavyopatikana ndani ya hoteli, hasahasa vyakula pamoja na vinywaji.

Chumba cha mapumziko, katika jengo la hoteli kilichowekwa vitu mbalimbali kama; makochi, viti, vitanda, taa za urembo, mashuka, neti za kisasa pamoja na taa za marumaru zilizo pamba chumba hicho katika jengo la hoteli.

Eneo la mapokezi katika jengo hoteli mahali ambapo wateja katika hoteli hiyo hupatiwa huduma mbalimbali za mwanzo, huku likiwa lina vijana wawili wakiume wa hudumu wa hoteli hiyo waliyovalia mavazi meupe, fulana sare za hoteli hiyo.

Sehemu ya hoteli, mahali ambapo mahsusi kwa ajili ya kupata chakula na kupumzika kwa wateja wa hoteli hiyo. Huku eneo hilo likiwa limepambwa vizuri na kunakshiwa kwa viti pamoja na makochi. Hewa nzuri inayotokana na miti ya asilia.

Duka la mtaa mahali wanapouza vifaa mbalimbali vya chakula pamoja na vinywaji, bidhaa ndogondogo kama: nyanya, vitunguu, maharage, korosho; pamoja na bidhaa ikiwemo: kalamu, penseli, ufutio na bidhaa nyingine nyingi.

Maduka asilia ni maduka ambayo binadamu huweza kujipatia mahitaji yake ya muhimu ya kila siku ikiwemo vyakula. Vyakula vinavyouzwa katika maduka haya ni mfano kama vile: karoti, nyanya, pilipili hoho, vitunguu swaumu, pamoja na mboga za majani.

Duka la mtaa mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa kama bidhaa za chakula, vinywaji pamoja na bidhaa ndogondogo, huku ndani ya duka hilo kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana akimuhudumia mwanaume akiwa amesimama mbele yake akiwa amevaa barakoa usoni.

Duka la mtaa huku ndani ya duka hilo, kukiwa na binti mwenye tabasamu zuri. Akitoa huduma ya bidhaa mbalimbali, kwa kijana anayemhudumia. Huku ndani ya duka hilo, kukiuzwa bidhaa mbalimbali hususani kwa bei ya rejareja, bidhaa tofauti tofauti.

Soko ni mahali ambapo wafanyabiashara hupeleka biashara zao na kuwauzia wateja. Katika soko hupatikana bidhaa mbalimbali, miongoni mwa bidhaa hizo ni matunda mfano ndizi, matikiti maji na tufaa.

Soko ni mahali ambapo wafanyabiashara mbalimbali hupeleka bidhaa zao kwa lengo la kuwauzia wateja. Watu wengi hufika sokoni kujipatia mahitaji yao ya kila siku ikiwemo urembo pamoja na bidhaa nyingine nyingi.

Duka dogo mahali panapouzwa bidhaa mbalimbali kama bidhaa za chakula pamoja na bidhaa nyingine, huku ndani la soko hilo kukiwa na bidhaa tofautitofauti, zinazouzwa kwa bei ya rejareja hususani bidhaa za chakula pamoja na nguo.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa hususani bidhaa za kitunguu, huku vikiwa zimehifadhiwa katika ndoo ndogo zilizopangwa vizuri, katika eneo lililofunikwa kwa usalama mkubwa, huku kukiwa na kijana aliyevalia mavazi mazuri sana, muuzaji wa bidhaa hizo katika soko hilo.

Soko kubwa na la kisasa ambalo ndani yake kuna bidhaa za aina tofauti tofauti, kukiwa na watu wengi waliokwenda kununua bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa ambazo zinauzwa ndani ya soko hilo ikiwemo; vinywaji na vyakula, urembo ikiwemo nguo na vitu vinginevyo.

Soko ni mahali ambapo binadamu huweza kujipatia mahitaji yake ya kila siku. Soko huwa kunapatikana bidhaa mbalimbali ikiwemo: mabegi, mikoba na bidhaa nyingine mbalimbali.

Duka dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali uuzwa hususani nyanya, vitunguu, karoti, kabeji pamoja na bidhaa za matunda, huku kukiwa kumehifadhiwa vizuri na kupangwa katika mabenchi madogomadogo pamoja na mabeseni yaliyotandazwa katika soko hilo.

Mahali ambapo bidhaa tofautitofauti huuzwa, kama vyakula pamoja na bidhaa za matunda kama maembe, machungwa, matikiti maji pamoja na bidhaa nyingine, zilizopangwa katika ndoondogo ndogo pamoja na matenga yaliyopangwa kimstari.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa hususani bidhaa za chakula kama: ndizi, maharage, mahindi, nyanya, vitunguu, pamoja na mboga za majani; huku kukiwa na wanawake wawili, wanaouza na kununua katika soko hilo.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa tofautitofauti huuzwa hususani bidhaa zinazotengenezwa kwa mabati kama: makarai, masufuria, mabegi ya kuhifadhia vitu tofautitofauti pamoja na majiko ya mkaa yaliyotandazwa katika sehemu ya wazi, ili kuuzwa kwa wapita njia wanaopita eneo hilo.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa kama bidhaa za chakula pamoja na matunda ikiwemo maharage, njugumawe, katoti, njegere pamoja na bidhaa nyingine. Huku bidhaa nyingine zikiwa zimewekwa pembezoni mwa barabara.

Soko dogo mahali ambapo uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama: mchicha, nyanya, dagaa, sambusa, nyanyatole, pamoja na magimbi huuzwa katika eneo hilo, huku zikiwa zimepangwa katika mabenchi madogomadogo yaliyowekwa vizuri.

Soko dogo mahali ambapo uuzaji wa bidhaa tofauti tofauti kama; nguo, pamoja na bidhaa nyingine ikiwepo mikanda, viatu vya kike, viatu vya kiume, vya kufunga na vya wazi, mikanda ya ngozi na isiyo ya ngozi ikiwa imening'inizwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja mbalimbali.

Soko dogo mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa tofauti tofauti kama machungwa, mananasi, nyanya, vitunguu pamoja na mboga za majani hufanyika huku bidhaa hizo zikiwa zimetandazwa chini kwa ajili ya kuuzwa kw wateja na watu mbalimbali wanaouza bidhaa hizi.

Soko dogo mahali ambapo uuzaji wa bidhaa ndogo ndogo ufanyike kama, vyakula pamoja na vinywaji huku bidhaa hizo zikiwa zimehifadhiwa katika matenga madogo madogo yenye rangi tofauti kama, njano na nyekundu huku kukiwa na watu tofautitofauti wananunua bidhaa hizo katika soko hili.

Soko dogo mahali ambalo bidhaa mbalimbali huuzwa, hususani: nyanya, mboga za majani, machungwa, machenza, iliki, pilipili manga, mchele, pamoja na bidhaa nyingine zinazouzwa katika eneo hilo. Huku kukiwa na wanawake na wanaume wanaofanya biashara sokoni hapo.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa kama bidhaa za matunda hususani: machungwa, mapera, maembe, matango, maepo, ndizi, matikitiki maji pamoja na bidhaa nyingine ikiwemo karoti huku zikiwa zimehifadhiwa katika matenga maalumu na meza za mbao.

Soko ni mahali ambapo wafanya biashara hupeleka biashara zao kwa kuwauzia wateja. Katika soko unaweza kupata bidhaa mbalimbali ikiwemo urembo wa majumbani na urembo kwa ajili ya miili ya binadamu. Katika soko unaweza kupata bidhaa mbalimbali katika bei tofautitofauti.

Kijana wa kike aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika ofisi za taasisi ya mikopo, mwenye nyuso ya furaha huku akitumia kifaa cha kielektroniki, kompyuta iliyoko mbele yake kuingiza taarifa mbalimbali za wateja.

Kampuni inayojihusisha na utoaji wa mikopo ya kifedha kwa watu binafsi pamoja na taasisi, inayojulikana kwa lugha ya "platinum credit limited", huku likiwa limeandikwa jina la kizungu "head office", kukiwa na picha ya mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, mwenye sura ya tabasamu .

Huduma ya malipo ya kifedha kwa njia ya simu inayofanywa kupitia simu ya mkononi, ikiwa na maelekezo ya namna ya kutuma fedha, kiasi pamoja na aina ya mtandao unaotuma; kutoka katika mtandao mmoja kwenda kwenye mtandao mwingine.

Ukubwa wa ghorofa liliozekwa vizuri, mali isiyohamishika lililopakwa rangi nzuri za kuvutia na kuzungushwa kwa uzio unaopendeza sana uliopakwa rangi za kuvutia huku likiwa limeunganishwa na mifumo ya maji na umeme.

Majengo makubwa ya kisasa mali isiyohamishika yakiwa yamejengwa vizuri kwa magorofa pamoja na kuezekwa vizuri, huku magorafa haya yakiwa yamepakwa rangi nzuri pamoja na kufungwa mifumo mbalimbali ya maji na umeme kwa ajili ya kuhakikisha ufanisi wa gorofa hilo.

Nyumba kubwa ya kisasa, mali isiyohamishika, iliyojengwa vizuri kwa ghorofa moja, na kupakwa rangi za kuvutia, milango ya vioo pamoja na madirisha makubwa yanayoruhusu hewa safi kuingia na kutoka, huku eneo hilo likiwa limezungushiwa kwa uzio, imara kwa ajili ya usalama wa nyumba hii.

Majengo makubwa yenye maduka ndani yake huku ndani ya majengo haya kukiwa na maduka mbalimbali kama maduka yanayouza bidhaa tofautitofauti, hususani bidhaa za nguo pamoja na viatu vya kike na vya kiume vyenye ukubwa wa utofautitofauti zilizopangwa katika makabati yanayovutiwa.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku ndani ya maduka hayo kukiwa na bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za chakula zinazo uzwa katika majengo hayo, zilizo hifadhiwa vizuri katika Mashine maalumu; zilizo tengenezwa vizuri pamoja na makabati ya kisasa yaliyo fungwa kwa vioo imara.

Jengo kubwa lenye maduka mengi ndani yake huku ndani ya majengo hayo kukiwa na bidhaa tofautitofauti, hususani bidhaa za nguo za kike na za kiume zilizopangwa katika mameza na makabati yaliyowekwa vizuri, kwa mpangilio wa bei kulingana na ubora wa bidhaa.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake huku ndani ya hayo maduka kukiwa na bidhaa mbalimbali zinazouzwa kama nguo za kike na nguo za kiume, za watoto pamoja na watu wazima, huku kukiwa na eneo lililopangwa viatu mahususi kwa wanawake pamoja na wanaume nguo zilizoning'inizwa zenye kupendeza sana.

Duka kubwa na la kisasa linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo; meza, viti, taa na bidhaa mbalimbali zinazowekwa katika nyumba ya kuishi.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku ndani ya majengo hayo kukiwa na bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za nguo za kiume na za kike, zilizohifadhiwa vizuri katika makabati na nyingine zikiwa zimevalishwa katika midoli maalumu, ambayo hutumika kama mifano kwa wateja wanaoenda dukani hapo.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake huku ndani ya maduka hayo kukiwa na wauzaji wa bidhaa mbalimbali hususani nguo za kike na za kiume zilizohifadhiwa katika maduka makubwa ndani ya jengo hilo; yaliyopangwa vizuri katika mipangilio maalumu kwaajili ya kuvutia wateja mbalimbali wanaoingia katika maduka hayo.

Majengo makubwa yenye maduka mengi huku ndani ya mejengo hayo kukiwa na maduka yanayouza bidhaa tofautitofauti, hususani nguo za wakubwa na waoto, za kiume na za kike zilizopangwa vizuri katika makabati maalumu ya chuma yaliyoning’iniza nguo hizo.

Mwenye maduka mengi ndani yake huku ndani ya majengo hayo ukiwa na bidhaa tofauti, hususani suti za kiume pamoja na suti za kike, mashati ya mikono mirefu na masharti ya mikono mifupi yaliyopangwa katika mpangilio mzuri kulingana na rangi pamoja na ubora wa bidhaa.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku ndani ya majengo hayo kukiwa na maduka yanayouza bidhaa mbalimbali, hususa ni bidhaa za nguo za kiume na za kike zilizopangwa kwenye makabati maalumu, huku kukiwa na vijana, wateja kwa huduma za nguo ndani ya duka hilo.

Majengo makubwa yenye maduka mengi, huku ndani ya majengo hayo kukiwa na maduka yanayouza bidhaa mbalimbali, hususa ni nguo za kiume na za kike, zilizopangwa katika makabati maalumu yaliyohifadhiwa vizuri na kuandikwa kwa namba kulingana na samani ya bidhaa.

Duka kubwa na lakisasa ambalo ndani yake likiwa linauza bidhaa tofautitofauti likiwa limepambwa kwa rangi za kupendeza na za kuvutia, duka hilo likiwa linauza mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkononi pamoja na makoti ya mvua.

Duka kubwa la kisasa mahali, ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali hufanyika hususani bidhaa tofautitofauti, huku katika duka hilo kukiwa na vifaa maalumu vinavyotumika kwa ajili ya kuangalia thamani na ubora wa bidhaa zinazouzwa katika maduka hayo.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali huku ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa tofautitofauti zilizopangwa katika makabati, hususani bidhaa za manukato pamoja na bidhaa za fasheni kama pafyumu pamoja na sprei.

Duka kubwa la kisasa mahali ambapo uuzaji wa bidhaa mbalimbali hasa bidhaa za chakula pamoja na vinywaji huku ndani ya duka hilo kukiwa na mwanamke aliyevaa mavazi nadhifu sana, mikononi mwake akiwa ameshika tenga maalumu, mahususi kwa kubebea bidhaa zinazonunuliwa na wateja ndani ya duka hilo.

Duka la kisasa mahali ambapo kunauzwa vifaa mbalimbali hususani bidhaa za chakula, pamoja nabidhaa nyingine kama mahindi, maharage, choroko pamoja na matunda yakiwemo kama mananasi, maembe na machungwa na maparachichi. Huku vikiuzwa kwa bei ya jumla na rejareja.

Duka kubwa na la kisasa. Duka hili likiwa linajihusisha na uuzaji wa bidhaa tofautitofauti, ikiwemo vinywaji, kama vile juisi, soda, na pombe kali. Duka hili pia likiwa limepambwa kwa taa nzuri na za kisasa zinazoleta muonekano mzuri ndani yake.

Duka la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali, hususani bidhaa za vyakula pamoja na bidhaa nyingine. Huku katika duka hilo kukiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "Food Mart Supermarket", pamoja na picha ya michoro mbalimbali yanayoonyesha aina ya bidhaa zinazouzwa ndani ya duka hilo.

Duka kubwa la kisasa mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa kama matunda, biskuti, mboga za majani pamoja na bidhaa zingine. Huku zikiwa zimehifadhiwa katika maeneo maalumu, matenga madogo kwa ajili ya utunzaji wa maeneo hayo na kuvutia wateja.

Duka kubwa la kisasa linalojihusisha na uuzaji wa vifaa vya elektroniki kama: majokofu, mashine za kufulia, televisheni, redio za kisasa, pamoja na bidhaa nyingine nyingi ikiwemo pasi za kunyooshea nguo; huku vikiwa vimepangwa vizuri kulingana na gharama zake.

Duka kubwa la kisasa, mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa, hususani bidhaa za chakula pamoja na vinywaji, huku katika duka hilo kukiwa na binti alievalia mavazi nadhifu sana, mbele yake kukiwa na tenga maaalumu lenye magurudumu, ambalo hutumika kubebea bidhaa kwa wateja ndani ya duka hili.

Duka kubwa la kisasa mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali hufanyika hususani bidhaa za chakula na vinywaji , huku ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa tofautitofauti za vinywaji zilizopangwa vizuri katika makabati ,yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri na unaovutia.

Duka kubwa la kisasa mahali ambapo uuzaji wa vitu mbalimbali kama; vyakula maharage pamoja na mchele huku kuna ndizi pamoja na matunda mengine huuzwa katika eneo hilo. Pahali ambapo pamepangwa vizuri na kuhifadhiwa katika maboksi pamoja na chumba vidogo vidogo vilivyotengenezwa kwa mbao.